Wataalamu wa umeme wawili wanatembea barabarani wakiwa wamevalia sare za kazi na kofia ngumu. Moja anazungumza kwenye simu huku mwingine akitembea kwa makini. Nyuma yao kuna nguzo za umeme.

Kituo cha umeme, chenye majengo na nguzo za chuma. Nyumba ndogo za mbao na zege zimejengwa karibu na kituo. Anga lina mawingu meusi likionyesha labda ni usiku au kuna mvua.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme, kinachojumuisha minara na waya nyingi. Miundo ya chuma inasimama imara chini ya anga safi ya blue , yenye mawingu machache. Kituo hicho kimezungukwa na ardhi kavu.

Safu ya nguzo za chuma zinazobeba nyaya za umeme zimesimama kwenye uwanja wazi. Nguzo hizo ziko katika hatua za ujenzi au ufugaji, zikionyesha mradi mkubwa wa umeme. Nyuma yao kuna majengo au miti mirefu.

Transformer kubwa ya umeme imewekwa juu ya nguzo mbili za mbao. Waya nyingi zimeunganishwa na transformer, zikielekea pande tofauti. Kuna ishara za onyo za hatari zilizobandikwa kwenye nguzo.

Kubwa la kituo cha umeme linaonekana katikati ya uwanda mpana wa kijani kibichi. Miundo mingi ya chuma na nyaya za umeme zimewekwa kwa mpangilio zikionyesha mtandaono mkubwa wa usambazaji.

Katika eneo wazi kituo kikubwa cha umeme kimejengwa kikiwa na miundo mingi ya chuma na nguzo ndefu. Nyaya nyingi za umeme zinaonekana zikipita juu, zikionyesha mtandao changamano wa usambazaji wa nishati.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kwa kutumia mvuke kimejengwa katikati ya milima mikavu. Mvuke mwingine unafuka kutoka kwenye minara mirefu, ikionyesha uendeshaji wa kituo hicho.

Kituo cha kupoza umeme chenye nguzo ndefu na nyaya nyingi kinaonyesha wazi. Vifaa vya umeme vikubwa vimepangwa kwa utaratibu vikionyesha miundo mbinu tata ya kusambaza umeme.

Moshi mweupe unafuka kutoka kwenye mitambo mikubwa ya kiwanda kilichozungukwa na milima na miti mingi. Miundombinu ya mabomba na majengo inaonyesha shughuli za uzalishaji wa umeme. Barabara ndogo inaelekea kwenye jengo kuu. Mandhari ya eneo hilo ni la kijani kibichi na utulivu.

Kichwa cha ngiri kikiwa kimeinama chini kikipumuzika. Ngozi yake inaonekana ikiwa na makunyazi mengi na nywele ngumu zenye rangi ya kahawia. Macho yake yameonekana yakiwa yamefunga kidogo.

Maporomoko ya maji yanateremka kutoka juu ya miamba mikubwa iliyofunikwa na mimea. Mianzi ya jua inapita kati ya miti, ikiangazia maji yanayotiririka. Eneo lote limezungukwa na miti.

Kikundi cha wafanyikazi wamevalia jaketi zinazoakisi anga wakisafisha mto uliojaa takataka. Wamesimama kwenye maji meusi na chafu huku wakitumia vijiti kukusanya uchafu.

Tembo mdogo anakunywa maziwa kutoka chupa kubwa nyeupe. Mkono wa mtu unaonekana ukishikilia chupa hiyo ili kumlisha tembo. Maziwa yanatiririka kutoka kinywani mwake.

Wanaume watatu wanafanya kazi katika eneo lenye mafuriko na uchafu mwingi, wakionyesha athari za mafuriko. Mmoja wao amevaa sare ya kijani na kofia akitumia fimbo au koleo kusafisha uchafu kwenye maji yenye matope.

Tembo mkubwa mwenye rangi nyekundu anajipiga vumbi huku watalii wakishuhudia tendo hilo. watalii wamesimama kwa safu nyuma ya kamba wakitazama tembo kwa shauku. Tembo huyu anaonekana akirusha vumbi juu ya mgongo wake.

Watu wawili wanajitahidi kusafisha eneo la mto lililojaa uchafu na taka baada ya mafuriko. Mmoja amevaa sare ya kijani na anatumia fimbo kusogeza uchafu

Simba jike amesimama kwenye kilima cha nyasi akitazama mbele. Nyuma yake, kuna mazingira ya mjini na majengo marefu yakionekana Kwa mbali. Anga ni la mawingu.

Kundi la twiga wakitembea kwenye nyasi ndefu. Twiga hawa wana rangi ya kahawia na madoa meusi na shingo zao ni ndefu. Wanatembea katika mustari mmoja.

Wafanyikazi kadhaa wamejikusanya chini ya mti mkubwa wa mianzi wakisafisha takataka. Taka nyingi zikiwemo mifuko ya plastiki na nguo chafu zimetapakaa arthini. Baadhi ya wafanyikazi wamevalia jaketi za usalama za rangi ya kijani kibichi.

Wanafunzi na watu wazima wanashiriki kikamilifu katika kampeni ya upandaji miti. Msichana mdogo amepiga magoti akishikilia mche wa miti kwa uangalifu huku mwanaume aliyevalia maski akimsaidia.

Mtu amesimama ndani ya pipa kubwa lililo jazwa na mifuko mengi ya plastiki, mikono na miguu yake imechafuliwa na uchafu, ikionyesha kazi ngumu anayo ifanya. Kando yake kuna rundo kubwa la mifuko ya plastiki.

Safu ya nguzo za chuma zinazobeba nyanya za umeme zimesimama kwenye uwanja wazi. Nguzo hizo ziko katika hatua za ujenzi au ufungaji. Zikionyesha mradi mkubwa wa umeme. Nyuma yao kuna majengo madogo yakionyesha kuwa kuna makazi duni au viwanda karibu.

Eneo lenye makaazi duni likiwa na mkondo wa maji machafu unaopita katikati ya uchafu mwingi. Taka za aina mbalimbali ikiwemo plastiki na nguo zimetapakaa kwenye kingo za mkondo huo.

Mifuko ya plastiki imetapakaa eneo la makazi duni. Nyuma ndogo zilizojengwa kwa mabati na matope, zimeenea kote. Barabara isiyo na lami inapita katikati ya makazi hayo.

Tai mwenye manyoya ya kahawia ameketi kwenye tawi la mti. Ana macho makali na mdomo wa manjano yenye ncha kali. Makucha yake ya njano yameshika tawi kwa nguvu.

Mkokoteni wa mzigo iliosheheni rundo la taka inaonekana ikisukumwa na watu wawili kwenye reli. Watu wengine pia wanatembea kando ya reli baadhi yao wakiwa wamevalia jaketi za rangi ya machungwa.

Tukio la nje labda uzinduzi au shughuli za kijamii likifanyika chini ya hema nyeupe. Mwanamke aliyevalia kofia ya rangi ya waridi anazungumza kwenye maikrofoni huku zana za ujenzi kama vile sepetu na reki zikioonekana mbele.

Watu wawili wamesimama karibu na maporomoko ya maji yenye nguvu wakionekana wakipiga picha ya selfie . Mwanamume anaonekana akiwa ameshikilia simu akielekeza kwao wenyewe na maporomoko ya maji nyuma.

Ubomoaji inaendelea ambapo jengo linaunganishwa na tingatinga kubwa la kijeshi. Taa za bati na vipande vya mbao vimetapakaa chini vikiashiria uharibifu mkubwa. Moshi unaonekana ukifuka hewani.

Wafanyakazi wanne wanaonekana wakishughulikia bomba kubwa la maji. Mmoja wa wafanyakazi anashikilia kamba inayoelekea kwenye korongo kubwa ikionyesha kazi ya kuinua au kushusha.

Watu wengi wamesimama karibu na mto wenye maji ya kahawia huku wakitazama nyumba zilizoharibiwa. Baadhi yao wamejitahidi kusafisha uchafu uliochapaka baada ya mafuriko.

Katika eneo la wazi, msichana mdogo amesimama akiwa ameshikilia mche wa mti kwa mikono yote miwili tayari kuupanda. Amevalia nguo nyepesi ya buluu na nyeupe.

Kikundi cha watu wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni ya Kimasai. Na wengine wakiwa watalii. Baadhi ya Wamasai wamevaa shuka nyekundu na vito vya shingo huku wengine wakiwa na mapambo ya kichwani yenye manyoya.

Huu ni mwonekano wa jiji la Nairobi kutoka upande wa Bustani ya Uhuru. Ukiangalia ziwa la Uhuru, Majengo marefu ya jiji yanaonekana yakichungulia juu ya miti mirefu inayolizunguka ziwa.

Shimo la taka lenye maji machafu linapita katikati ya makazi duni. Mto umejaa uchafu mwingi. Taka na mimea iliyofuka ikionyesha uchafuzi mkubwa. Pande zote za mto kuna nyumba ndogo zilizojengwa kwa mabati.

Twiga mmoja amesimama peke yake katikati ya nyasi ndefu na vichaka. Anaonekana akinyosha shingo yake labda akila majani kutoka mti mrefu. Nyuma yake kuna miti mingi iliyozunguka eneo hilo.

Ndogo ya bluu inaelea juu ya maji ikiwa na mtu mmoja ndani yake. Juu ya maji kuna daraja la kijani kibichi linalovuka mto au mfereji na watu wanatembea juu yake. Nyuma ya daraja kuna jengo refu la kisasa.

Kundi la watu, linafanya mazoezi ya yoga katika eneo la wazi, lenye nyasi na miti mingi, linaonekana wakiiga mkao wa mbwa wakionyesha kubadilika kwao.

Wanafuzi wa kike wawili wakiwa wamevalia sare nyekundu na nyeupe, wanajishughulisha na kupanda mimea. Wanatumia matairi ya zamani yaliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe kama bustani ndogo.

Mto mchafu unapita katikati ya mazingira yaliyojaa taka na uchafu. Upande zote mbili za mto kuna rundo kubwa la takataka zilizotupwa ovyo. Kando ya mto kuna nyumba ndogo za mabati.

Mabomba makubwa ya bluu yameshikiliwa na nguzo za mawe yakipita karibu na jengo jeupe lenye paa la bluu. Mabomba haya yanaonekana kuwa na sehemu ya mfumo wa usambazaji wa maji au kituo cha usafishaji.

Anga safi ya bluu imejaa kundi kubwa ya ndege weupe wanaoruka. Ndege hao wametawanyika kote angani wakionekana kuwa katika harakati za kuruka pamoja. Baadhi yao wako karibu na katikati huku wengine wakiwa mbali.

Majengo ya mabati yameanguka na kuharibika vibaya yakionyesha athari za mafuriko au maafa mengine. Udongo mwingine wenye matope umeenea kila mahali.

Babuni mkubwa amesimama juu ya vizuizi viwili vya mbao vilivyofungwa kwa kamba. Nywele zake zinaonekana kuwa nene na zenye rangi ya kahawia kijivu zikifunika mwili wake wote.

Mtu aliyevalia sare ya kijani na kofia ngumu ya machungwa, anajitahidi kukusanya takataka kando ya mto. Anaonekana akikusanya uchafu kutoka kwenye rundo kubwa la takataka zilizotapakaa ufukweni.

Mto wenye maji mengi ya kahawia unapita katikati ya eneo la makazi duni. Nyumba zilizojengwa kwenye mabati na vifaa vingine zisizo imara zimejengwa kando ya mto na juu ya milima.

Bonde lina mkusanyiko wa Tai kadhaa, wamesimama karibu na bwawa la maji. Nyuma yao kuna eneo kubwa lenye maji tulivu likizungukwa na nyasi ndefu na vichaka. Kwa mbali mandhari inaonekana kuwa tambarare na yenye milima.

Ndege wawili wenye madoa meusi na meupe wamesimama kwenye ardhi yeney udongo na mimea. Wana miguu mirefu ya njano na wanatazama mbele. Mandhari ya nyuma yao ina majani mabichi.

Mwanamke ameketi kwenye shuka nyeupe iliyowekwa chini ya mti mkubwa wenye matawi mengi. Anatabasamu na anaonekana kufurahia mazingira asili. Kando yake kuna kikapu cha (picnic) na vitu vingine.

Wanyama wanatafuta chakula kwenye eneo lenye miti mingi. Nyasi za kijani kibichi zinafunika ardhi, zikionyesha mazingira asili. Mwangaza wa jua unapenya kupitia miti ukitengeneza vifuli.

Mto wenye rangi ya kahawia unapita karibu na jengo dogo na miti mingi. Kuna gari jeupe limeegeshwa kando ya barabara ya udongo inayoelekea kwenye jengo hilo. Bomba kubwa la maji linaonekana kuelekea mbali upande wa kulia kulia likielea juu ya mto. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili na tulivu.

Kundi la wachezaji wamevalia mavazi ya kitamaduni na wanatumbuiza jukwaani. Baadhi yao wanapiga ngoma na wengine wamevaa mapambo ya manyoya. Nyuma yao kuna viti vya kuketi vilivyopangwa katika safu.

Wanaume na wanawake, wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni, wanafanya igizo au ngoma jukwaani. Kundi hilo linaonekana kushiriki kwa karibu, huku wakiburudisha hadhira. Watazamaji walioketi mbele wanafuatilia kwa makini.

Nyumba nyingi zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi, zimejaa mlima. Paa zao zenye kutu, zinatanda kila upande, zikionyesha makazi yasiyopangwa. Miti michache inaonekana katikati ya makazi hayo.

Simba wawili dume wenye manyoya maridadi na mazito wanaonekana katika savana yenye nyasi. Simba mmoja ameketi chini akitazama mbele kwa utulivu, huku mwingine akiwa nyuma yake, kinywa kikiwa wazi kana kwamba ananguruma. Mandhari ya nyasi na anga la wazi linaonyesha mazingira yao ya asili barani Afrika

Pofu ndume mwenye pembe ndefu akisimama kwenye nyasi ndefu. Nyuma yake kuna pofu mwengine na gari ya watalii jeupe lililoonekana kwa mbali. Inaonekana ni mandhari ya safari porini, labda katika mbuga ya wanyama nchini Kenya.

Barabara ya lami yenye magari inavuka daraja la zege. Basi dogo la abiria lenye rangi ya waridi na blue linasafiri juu ya daraja. Chini ya daraja mto wenye maji ya kahawia unapita.

Haya ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi ikionyesha mabasi mawili makubwa ya bluu. Mtu mmoja ameshikilia bango lenye nambari thelathini na nne na maandishi gm, kibera, pipeline.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na ishara mbili za wavuka njia zenye umbo la pembe tatu nyekundu pande zote mbili. Upande wa kulia, basi la kijani limeegeshwa kando ya barabara likionyesha mandhari ya mijini.

Maafisa wawili wa trafiki wamesimama kwenye mkutano ya barabara yenye mvua huku mmoja wao akishikilia mwavuli. Taa za trafiki zinaonekana wazi zikionyesha rangi nyekundu.

Matatu mawili yaliopambwa kwa rangi za kuvutia yakiwa yameegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Matatu ya mbele yenye rangi ya dhahabu na michoro ya marvel inaonyesha ishara ya njia inayoelekea. Thika road.

Matatu yenye rangi ya machungwa na michoro ya kuvutia imepaki kando ya barabara. Ikiwa imefungua milango yake. Kuna mtu anayesukuma toroli ndogo akipita karibu na matatu.

Hapa kuna njia ndefu ya reli inayopita Katika ya mazingira ya kijani kibichi. Upande wa kushoto kuna barabara yenye magari na majengo huku upande wa kulia kukiwa na mimea mingi, vibanda vidogo vyenye paa vyekundu.

Barabara ina shughuli nyingi na watu wengi wanatembea na mabasi yameegeshwa. Kuna mabango yenye nambari kama arobaini na sita na thelathini na tatu yaliyobandikwa kwenye nguzo na kuta.

Barabara yenye magari mengi ikionyesha msongamano wa magari. Magari ya aina mbali mbali ikiwemo malori na magari madogo yamesimama barabarani. Kando ya barabara kuna uzio wa waya na majengo marefu.

Majengo marefu yenye rangi tofauti yakishikana katika eneo lenye shughuli nyingi. Bango la Nyena Sacco Nyahururu limening'inia katikati ya majengo likionyesha biashara ya hapo.

Matatu ya manjano na bluu iliyopakwa rangi nyingi imesimama barabarani ikionyesha ubunifu wa kipekee. Mabango yenye bei za nauli na maelezo mengine yamebandikwa kwenye dirisha la mbele.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi la mabasi, labda kituo cha mabasi au maegesho ya matatu. Mabasi na matatu kadhaa yameegeshwa hapo, yakionyesha rangi na miundo tofauti.

Barabara lenye shughuli nyingi iliojaa magari na watu na ishara ya teksi juu ya gari nyeupe, ishara ya Taxi ina rangi ya chungwa na herufi nyeupe iki weka kando ya magari mingine

Mwanamme amebeba bango kubwa lenye maandishi mengi yaliyochanganyika. Bango hilo lina namba 7C na 450 pamoja na majina ya maeneo kama Upper Hill na Kasneb. Anaonekana kusimama karibu na basi refu la abiria.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi, ambapo mabasi mawili ya abiria au matatu yameegeshwa kando ya barabara. Matatu moja ni ya blue na nyingine ni nyekundu, zikionyesha mitindo tofauti ya usafiri wa umma hapa nchini.

Magari ya usafiri wa umma, yanayojulikana kama matatu yamepaki kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Magari haya yana rangi ya buluu na kijivu na yamepambwa kwa michoro ya METRO TRANS .

Mwanamume ameshika bango kubwa lenye namba 33 na maandishi mengine. Nyuma yake kuna mabasi mawili ya bluu na manjano yaliyoegeshwa barabarani. Upande wa kushoto kuna bango la Nairobi Aviation College.

Mtazamo wa basi dogo la abiria maarufu kama matatu likiwa limesimama na abiria wakipanda. Matatu yamepakwa rangi ya kuvutia na michoro mbalimbali ikiwemo ujumbe I have a dream .

Hii ni ishara kubwa ya mraba iliyopandikizwa ardhini ikiwa na maandishi na nambari kubwa. Juu yake neno ENABLED limeandikwa kwa herufi kubwa nyekundu na za mbarau.

Barabara pana yenye njia nyingi likiwa na magari machache yanayosafiri. Juu ya barabara daraja refu la watembea kwa miguu lenye rangi ya bluu linavuka likiunganisha upande mbili wa barabara.

Gari la moshi jeupe na zambarau limesimama kwenye njia za reli likionyesha mazingira ya kituo. Kuna uzio wa chuma wenye waya wa miiba mbele ukitenganisha mtazamaji na treni. Kwa nyuma kuna majengo na miti yaliyokauka.

Basi la abiria lililopakwa rangi za kuvutia na michoro mbalimbali limesimama barabarani likionyesha utamaduni wa matatu nchini Kenya. Watu wanaonekana wakipanda waksihuka huku mwanamke mmoj akijaribu kuingia kupitia mlango wa nyuma. Rangi angavu na sana iliyo kwenye basi zinaonyesha ubunifu wa magari ya usafiri wa umma.

Barabara kuu yenye njia nyingi inaonekana ikiwa na magari machache yanayotembea. Mabango ya kuashiria mwelekeo wa barabara yamewekwa kando ya barabara, yakiongoza madereva. Mti mrefu imepandwa pembeni mwa barabara ikiongeza mandhari ya asili.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha msongamano wa magari na watu. Mabasi na magari mengine yamejipanga barabarani, yakionyesha hali halisi ya trafiki mjini. Watembea kwa miguu na maafisa wa trafiki wanaonekana.

Gari la abiria limeegeshwa kando ya barabara lilionyesha jina 2NK sacco Nakuru direct. Juu ya jengo lililo karibu na, karibu kuna bango la excel baby shop. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi huku majengo kadhaa yakionekana kwa nyuma. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri na kuna nguzo za umeme zinazopitia juu.

Abiria wana subiri karibu na basi dogo la abiria almaarufu kama matatu lenye maandishi Get hooked and Texas . Watu kadhaa wamesimama karibu na ukuta wa mabati, wengine wakiwa wamevalia fulana za usalama. Barabara ina onekana wazi na miti wa majengo yanaonekana kuwa mbali.

Barabara kubwa yenye magari mengi inaonekana ikiwa imejaa msongamano, huku magari ya aina mbalimbali yakijipanga. Watu wanatembea kando ya barabara, na baadhi yao wanaonekana wakivuka barabara, wakionyesha shughuli nyingi za mijini.

Katika eneo hili, kuna idadi kubwa ya magari ya abiria au matatu, yaliyokuwa yameegeshwa. Magari haya yana rangi mbalimbali zikiwemo buluu, njano na nyekundu na yanaonyesha muundo wa usafiri wa umma. Nyuma ya magari haya, kuna majengo ya makazi yenye paza kahawia na miti mingi ya kijani kibichi.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha mabasi ya buluu na pikipiki zikiwa zimejipanga. Watu wengi wanatembea na kusimama karibu, wakionyesha mazingira ya jiji lenye watu wengi na shughuli za usafiri.

Rundo kubwa la taka limeenea kando ya mto wenye rangi ya kahawia likionyesha tatizo la uchafuzi wa mazingira nguo , plastiki na uchafu mwingine wa aina mbali mbali umetawanyika kila mahali ukiunda mlima wa taka taka

Roli kubwa la bomba la plastiki la kijani limefungwa pamoja kwa kamba nyeupe. Bomba limekunjwa kwa uangalifu na kueda duara kubwa. Liko pekeake likionekana limekatwa kutoka kwenye usuli mweupe.

Mabomba makubwa nyeusi zenye mistari ya bluu zimerundikiana kwenye eneo la ujenzi zikiashiria mradi mkubwa wa miundo mbinu. Baadhi ya mabomba yametawanyika chini.

Bomba jeusi limeunganishwa na valve ya chuma iliyo na mpini wa manjano. Miunganisho ya bluu imetumika kuunganisha sehemu za bomba. Bomba na valve vimewekwa juu ya kipande cha mbao.

Bomba la kijani limelala chini kwenye udongo likiunganishwa na viungio viwili vya buluu. Udongo unaonekana kuwa mkavu na umepasuka kidogo ukionyesha uwezekano wa ukame au eneo la ujenzi.

Maji yanatiririka kwa kasi kutoka kwenye mabomba matatu ya chuma yaliyowekwa kwenye ukuta wa zamani. Ukuta unaonyesha alama za unyevu na ukungu wa kijani zikionyesha kuwa ni mahali kwenye unyevunyevu.

Udongo mweusi umelundikana sehemu moja ukionyesha shughuli za uchimbaji au ujenzi. Bomba refu la kijani limeonekana likipita katikati ya lundo la udongo, likiwezekana linaashiria mfumo wa maji au waya.

Sehemu ya ardhi ikiwa na tope na uchafu. Maji machafu yanatiririka katikati ya eneo hilo, yakionyesha tatizo la mazingira. Kuna mabaki ya takataka na uchafu mwingine ulio enea kwenye ardhi.

Mwanaume anafanya kazi miongoni mwa mashine kubwa za rangi ya bluu na mabomba meusi. Kuna safu ya pampu na valvu zilizopangwa ndani ya jengo la viwanda. Mazingira yanaonyesha kituo cha kusukuma maji na mfumo mwingine wa maji. Vifaa hivyo vimeunganishwa kwa utaratibu ikipendekeza matumizi ya kitaalum.

Hali ya udongo wenye matope na maji machafu inaonekana wazi. Kuna takataka mbalimbali zikiwemo mifuko ya plastiki zimeelea na kutapakaa. Inaashiria eneo lenye uchafuzi wa mazingira au lililokumbwa na mvua.

Barabara au eneo linatayarishwa kwa ujenzi likiwa na mitaro iliyochimbwa. Mabomba ya kijani yanaonekana yakipita kwenye mitaro hiyo yenye maji kidogo. Nyumba na miundombinu nyingine inaonekana kwa umbali